Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye alikuwa rais wa tatu wa taifa la Kenya na aliyekuwa jaji mkuu wa taifa la Kenya bwana David Maraga wanaonekana hapa.

Afisa wa polisi ameenda katika kituo cha Huduma Center ambaye anahudumiwa na mhudumu na pia tunaona ya kwamba kuna tarakilishi. Mhudumu amefurahi kuongea na afisa wa polisi anayemtazama kwa tabasamu.

Hawa ni wachezaji wa raga. Wamevalia jezi nyekundu na kaptula samawati yenye michirizi nyekundu. Wachezaji hawa wamevaa jezi ya Kenya Airways wameshikilia kinyago cha ndovu kuonyesha kwamba wameshinda michezo yao na wana furaha chungu nzima.

Huu ni mchezo wa kandanda, huchezwa baina ya timu mbili, tunaona mchezaji wa taifa la Kenya ambaye anaitwa Michael Olunga akiwagalagaza wachezaji wa taifa jirani.

Huyu ni rais wa Kenya bwana Ruto akiwasalimia wananchi wake. Rais anaonekana kuwa na furaha na wananchi wanaonekana kuwa na furaha zaidi na kumsalimia bwana rais.